Naiona duka ambayo imeandikwa Mpesa, pia kuna maandishi madogo kwenye rangi nyeusi ambayo imeandikwa no poster .Pia kuna gunia ambayo zinauzwa, na pia kuna karai ama besheni mbili ambayo zimepakwa rangi ya manjano.